Duka la nguo la Manix lina madirisha makubwa yanayoonyesha vidoli vilivyovalishwa nguo. Ndani nguo nyingi zimepangwa kwenye rafu na mabango. Muundo wa duka ni wa kisasa ukialika wateja kuingia.

Duka la nguo limejaa bidhaa za kisasa .Nguo za aina mbali mbali zimetunikwa kwenye reki vitu vingine vya mapambo vimepangwa kwa rafu .Wateja wanaweza kupata mavazi maridadi hapa.

Duka la Woolworths linaonekana wazi, likiwa na mlango wa kioo na ishara inayong'aa. Ndani ya duka, nguo na bidhaa nyingine zimepangwa vizuri. Wateja wanaonekana wakifanya manunuzi yao.

Duka la nguo za wanaume lenye suti, mashati na suruali ya mepangwa vizuri. Madumu ya nguo yamejaa. Bidhaa mbalimbali na mabango yenye picha za wanaume yamebandikwa ukutani.

Duka kubwa la nguo liko wazi, likionyesha uteuzi mpana wa mavazi. Nguo zilizopangwa vizuri kwenye vibwata vinavutia macho ya wateja. Sakafu safi na ya kung'aa inaongeza uzuri wa nafasi hii ya kisasa.

Rafu zimejaa nguo mbalimbali zikiwemo mashati na suruali. Nguo zimepangwa kwa ustadi baadhi zikiwa zimekunuliwa na nyingine zimening'inizwa. Rangi tofauti za nguo zinavutia macho. Hii ni ndani ya duka la nguo ikionesha uchaguzi mpana wa mavazi.

Duka la nguo linaonyesha sehemu ya wanawake na nguo zikiwa zimepangwa kwa rafu na kwenye mabango. Nguo za rangi mbalimbali zinaonekana zikionyesha mkusanyiko mpya.

Duka limejazwa bidhaa mbalimbali ikiwemo manukato, saa na vifaa vingine vidogo. Rafu za kioo zinaonyesha bidhaa hizo kwa uzuri. Duka linaonekana nadhifu na limepangwa vizuri.

Duka la viatu lina rafu zilizojazwa aina nyingi za viatu. Viatu vya kike vya kupendeza vimepangwa kwa ustadi. Rangi mbalimbali za nguo pia zinaning'inia upande mmoja.

Maduka ya kisasa yanaonesha suti maridadi kwa ajili ya kuuza. Koti na suruali zimepangwa kwa stadi. Kuna chaguzi nyingi za rangi na mitindo. Nguo hizi zinafaa kwa hafla rasmi na matukio.

Duka kubwa la nguo limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sketi na mashati. Taa zinang'aa zikionyesha mkusanyiko mpana wa mavazi ya kisasa. Wateja wanaweza kuchagua nguo wanazozipenda kwa urahisi.

Duka la nguo la Vivo linaonekana likiwa wazi kwa wateja. Nguo mbalimbali zimetundikwa ndani zikiwemo magauni na mashati na suruali. Mabango yenye punguzo la asilimia thelatini yametundikwa kwenye vioo.

Bidhaa mbalimbali za kifahari zimepangwa kwa umaridadi kwenye rafu nyeupe dukani. Mikoba, pete na viatu vinavyong'aa vimeonyeshwa kuvutia wateja.

Nguo mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye stendi ya chuma, zikiwemo mashati ya kupendeza. Rangi na mitindo tafauti vinaonekana, vikitoa chaguo nyingi kwa wateja. Nguo hizi zinapatikana katika duka la nguo.

Duka la nguo limejazwa mashati yaliyopangwa vizuri kwenye makabati na rafu. Nguo za wanaume za rangi mbalimbali zimepangwa kwa uzuri. Taa za dari zinaangazia bidhaa na duka linaonekana nadhifu.

Nguo za ndani za wanawake zinaning'inia kwenye maduka. Kuna sidiria na chupi za rangi tofauti na mitindo mbalimbali zikionyesha uteuzi mpana unaopatikana kwa wateja.

Nguo mbalimbali zimepangwa kwenye wima wa maduka zikiwa zimegawanywa kwa sehemu kama mashati ya wanawake na suruali. Mfanyikazi aliyevaa fulana nyekundu amesimama karibu ndani ya duka lenye mapambo ya rangi na mwangaza mwingi.

Bidhaa mbalimbali za nguo za ndani zimepangwa vizuri kwenye rafu. Kuna pakiti nyingi za soksi na chupi zikiuzwa dukani. Rangi mbalimbali zinapatikana Kwa wateja kuchagua.

Shauku ya mavazi inajaza duka hili ambapo nguo za aina mbalimbali zimetundikwa kwenye reki. Kuna fulana, mashati na suruali zikiwa zimepangwa kwa kuvutia. Mifuko na vitu vingine vya mtindo pia viaonekana vikionyesha chaguo mpana wa bidhaa zinazopatikana.

Undo la ndani la duka la kisasa limejaa bidhaa za mitindo. Upande wa kushoto, miwani mingi imepangwa kwenye rafu. Kuta zimepambwa kwa sanaa ya kupendeza huku taa za kisasa zikitoa mwangaza mkali.

Nguo za kisasa zimepangwa vizuri kwenye stedi za chuma zikionyesha nguo mbalimbali za watoto na watu wazima. Mifuko maridadi imewekwa kando ikiongeza mvuto wa duka. Bidhaa hizi zinawapa wateja chaguo tele za mavazi.

Duka la nguo limejaa shati za wanaume na viatu za aina mbalimbali. Nguo zimetundikwa kwenye reki. Viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu. Ishara ya Men's T-shirts inaonesha sehemu husika.

Watu wawili wazima wamesimama karibu na gari .Mwanaume anaelekeza kitu ndani ya gari mwanamke anashikilia kompyuta kibao huku akiwa ametabasamu wote wawili wanaonekana wakifanya biashara labda wakijadili gari la kuuza.

Gari dogo jeupe limeegeshwa barabarani inaonekana kua ni gari la abiria jengio lenye maandishi hill court lipo nyuma yake mbingu inamawaingu meupe na samawati.

Ndani ya gari kuna viti vya abiria vilivyotengenezwa kwa kitambaa. Viti vya nyuma vimepinduliwa kidogo kuashiria nafasi zaidi. Milango na madirisha yanaonekana wazi.

Gari jeusi la kisasa limeegeshwa kwenye uwanja wa kokoto. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi mbele. Magari mengine yameegeshwa nyuma. Inaonekana ni kura ya magari yanayouzwa.

Kundi la watu limekusanyika kwenye eneo la wazi lenye nyasi, wakiwa wamesimama au kuketi karibu na magari yaliyopaki. Mandhari ya miti na anga safi linaashiria tukio la kijamii au mkutano wa hadhara kwa utulivu.

Gari jeusi la kifahari limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye magari mengine nyuma. Limezungukwa na majengo marefu likionyesha eneo la mjini. Tangazo la gari linaonyesha bei yake.

Ndani ya gari la Toyota Mark X ,viti vya ngozi vimepambwa kwa uzuri. Usukani una nembo ya Toyota. Sakafu ina mikeka ya plastiki ikilinda usafi. Dashibodi imejaa vifaa vya kisasa. Gari hili linaonekana liko katika hali nzuri.

Gari kadhaa mapya yamepangwa ndani ya chumba cha maonyesho chenye sakafu inayoakisi na madirisha makubwa, magari ya rangi tofauti yanaonekana yakivutia macho nje magari mengine yamepaki.

Watu wamekusanyika kwenye uwanja wenye nyasi. Baadhi wakiwa wamesimama karibu na magari na wengine wakiwa wamekaa chini. Miti na majengo madogo yanaonekana kwa mbali.

Gari la kale aina ya Thunder bird linaonekana likiwa limepambwa kwa rangi ya samawati. Nembo ya Thunder bird, inaonekana wazi kwenye ubavu. Mwangaza wa jua unafanya rangi ing'ae zaidi. Hali ya gari ni nzuri.

Magari matatu ya kifahari, yameegeshwa kwenye kura, yakionyesha muundo wao ya kisasa, yanaonekana maridadi na imara, yakiashiria uimara. Haya ni magari ya kifahari, yanayovutia macho, na muundo wao wa kipekee.

Mwanaume na mwanamke wamesimama karibu na gari jeupe, wakikagua karatasi. Mwanaume anatabasamu usoni mwake huku akishika hati hizo. Wote wawili wamevaa suti maridadi.

Ndani ya gari la kisasa kuna viti vya ngozi nyeusi. Milango imefunguliwa ikifichua nafasi ya kutosha ya abiria. Paa lina sehemu ya kioo. Gari hili linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri.

Gari kadhaa zimesimama kwenye uwanja wenye nyasi zikiwa zimepakiwa vizuri. Dereva amesimama katikati ya magari mawili akionekana kuangalia mazingira.

Gari aina ya Toyota Landcruiser Prado limeegeshwa nje. Rangi yake ni kijivu giza na linaonekana liko katika hali nzuri. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi mbele.

Wanaume wawili wamesimama karibu na gari la umeme mmoja akishikilia kebo ya kuchajia. Labda wanajifunza kuhusu teknolojia la gari la umeme au wanazungumza kuhusu ununuzi wake.

Mwanamke anafuraha kubwa akiwa ameketi kwenye kiti cha udereva wa gari jipya. Mwanaume mwenye suti na miwani anatabasamu akionekana kumsaidia au kumpa maelezo. Hali hii ianaashiria ununuzi mpya pia au uzoefu wa kwanza wa kuendesha gari ukijaza furaha .

Mwanamke anatabasamu akiwa amekaa ndani ya gari jipya, akigusa kioo cha ndani. Mwanamume mmoja mwenye ndevu anaonekana nyuma yake. Mandhari inaashiria duka la magari ambapo wateja huchagua magari yao.

Magari meupe yamepangwa kwa ustadi kwenye eneo la maegesho. Yanang'aa chini ya anga la samawati. Hali inawezakuwakilisha sehemu ya maonyesho ya magari. Yanaashiria usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Gari dogo jeusi limeegeshwa kwenye eneo la lami chini ya anga la samawati. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi mbele. Nyuma lori dogo jekundu na majengo yanaonekana.

Gari la zamani aina ya Mercedez limeegeshwa chini ya banda. Mlango wa dereva umefunguliwa. Rangi yake ya kijivu inaonekana inang'aa kidogo. Taa za mbele zimezeeka zikionyesha umri wa gari, huenda linafanyiwa ukarabati au linauzwa.

Gari jeusi la kifahari aina ya Toyota Prado, limepaki kwenye nyasi. Linaonekana safi na limetunzwa vizuri. Magurudumu yake yanaonekana dhabiti. Ni gari linalofaa kwa safari za barabarani.

Ndani ya gari jekundu kuna viti vya kifahari na dashibodi safi. Usukani unaonekana wazi ukisisitiza utayari wa kuendesha. Mlango umefunguliwa ukialika kuingia na kufurahia safari

Mkusanyiko wa magari na watu yamesimama kwenye uwanja wenye nyasi. Watu wachache wanakaa chini ,wengine wakisimama na kuzugumza. Magari mbalimbali yameegeshwa huko na miti mirefu inaongezea uzuri wa mandhari.

Gari jeupe limepaki nje ya jengo. Linaweza kubeba abiria wengi, kikitumika kama matatu. Magari kama haya huwezesha usafiri wa umma jijini.

Gari lenye rangi nyeusi limeegeshwa kando ya barabara likiwa na sehemu ya kupakia juu gurudumu la akiba nyuma na ngazi iliyofungwa upande wa nyuma nambari za usajili za kenya zinasomeka wazi.

Gari jeupe aina ya Volkswagon limeegeshwa kando ya barabara, likiwa na mwonekano wa kisasa unaojumuisha taa za mbele zilizochorwa vizuri na magurudumu ya Aloy. Mandhari ya nyuma yana miti na uzio, yakiashiria eneo la mijini tulivu.

Andiko la Thunder bird pamoja na matundu ya mapambo ya chuma, yanayoangaza yamewekwa kwenye sehemu ya mbele la gari ya zamani la blue . Mtindo huu wa kipekee wa magari wa karne ya ishirini , unaonesha uzuri wa magari ya kihistoria.

Gari jeupe la abiria la aina ya matatu limesimama likiwa na mlango wazi. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana kwenye bodi ya gari. Gari hili ni maarufu kwa usafiri wa umma nchini Kenya.

Gari jeupe aina ya Subaru limeegeshwa kwenye eneo la wazi, likionesha muundo wake imara. Magurudumu yake meusi yanaongeza mvuto wa kuonekana kwake, ikiashirira uwezo wake barabarani. Ni gari la kuaminika linalofaa kwa safari za mijini na vijijini.

Gari aina la Subaru Outback lenye rangi nyeusi limeegeshwa nje. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi mbele. Uzio wa chuma upo nyuma ya gari. Gari linaonekana imara na tayari kwa usafiri.

Ndani ya gari la kisasa, viti vyeusi vimepangwa vizuri. Mlango wa gari umefunguliwa ukiacha mwanga uingie. Usukani unaonekana maridadi. Gari lingine limeegeshwa kwa mbali. Hii inaonesha gari liko tayari kwa safari.

Mwanamke anatabasamu akipokea funguo za gari kutoka kwa mwanaume, ishara ya makabidhiano. Amevalia mkanda wa usalama ndani ya gari, huku mwanaume mwingine akionekana kwenye kiti cha nyuma. Tukio hili linaashiria kupokea gari jipya au kukodisha.

Gari jeupe la kisasa aina ya Volkswagen limeegeshwa barabarani, likionesha muundo wake maridadi. Taa za mbele zinang'aa zikisisitiza ubora wake. Ni mfano wa gari la kifahari linalovutia macho na muundo wake wa kuvutia.

Soko la ndani limejaa bidhaa mbali mbali, kama maua, vazi la mikono, urembo, na sanaa. Wageni wanatembea kati ya vibanda vilivyopambwa kwa rangi angavu, huku wakichunguza bidhaa, ikiashiria shughuli za kibiashara na ubunifu wa wenyeji.

Ndizi mbivu na mbichi imerundikana sokoni. Nyingi zina rangi ya kijani na njano zikionyesha hatua mbalimbali za ukomavu. Zimepangwa kwa wingi zikionyesha biashara ya matunda.

Wnunuzi na wauzaki wamejaa sokoni, kila mmoja akiwa katika shughuli ya kuuza au kununua matunda na mboga. Mazao kama parachichi na limau yamepangwa kwenye makasha ya mbao yaliyoandikwa nambari.

Meza imejazwa shanga na vito vya mapambo mbali mbali, ikiashiria soko la biashara ya jadi. Rangi nyingi zinavutia jicho, na bidhaa zimepangwa kwa wingi, labda ni eneo la kitalii, ambapo sanaa za mikono huuzwa.

Barabara ya soko la wazi imejaa bidhaa za kuuza. Maduka ya wazi yana vifaa vya aina mbalimbali. Bidhaa za kitamaduni na vito vimetandazwa chini. Wafanyabiashara wanajitahidi kuuza mali zao.

Soko la bidhaa za sana za jadi linaonekana. Likionesha sanamu na kazi mbali mbali za mikono. Bidha zimiwekwa chini, zikiwaonesha wanunuzi ubunifu wa wenyeji. Mtu anaonekana akifanya kazi nyuma.

Matunda yamepangwa kwa ustadi juu ya vipande vya mbao, yakiwemo mananasi, ndizi, machungwa na tangawizi. Vyombo vya udongo, vyenye rangi ya samawati, kijani na nyeupe, vimewekwa karibu, huku vipande vya mananasi vikiwa vimewekwa ndani ya chombo cha plastiki.

Kioski kimejaa bidhaa mbali mbali za ufundi, kama vile shanga, mikanda, na mikufu. Zimepangwa vizuri kwenye mbao na kamba. Mtu mmoja ameketi nyuma ya meza akihudumia wateja.

Soko la ufundi linaonyesha viatu na bidhaa za kitamaduni. Ukuta mzima umefunikwa na sanamu na mapambo huku viatu vingi vikiuzwa chini. Njia nyembama inaongoza kwenye duka lingine.

Magunia yaliyojaa mboga zimetandazwa kwenye ardhi yenye matope, huku wauzaji wakikaa karibu, wakihifadhi bidhaa zao kwa makasha na vikapu. Mandhari yanatoa taswira ya soko lenye shughuli nyingi, licha ya hali ngumu ya mazingira.

Meza imejaa bangili na bidhaa zingine za kitamaduni zenye rangi mbali mbali. Watu wawili wamekaa nyuma ya meza, mmoja akishikilia bangili. Bidhaa hizi zinaonesha sanaa ya kipekee, na biashara ndogo ndogo labda katika soko.

Wanaume na wanawake wanachambua nguo zilizotandazwa ardhini baadhi wakichagua kwa makini huku wengine wakipiga gumzo. Mazingira haya yanaashiria soko la mitumba lenye shughuli nyingi na mvuto wa kijamii wa mahali hapo.

Mandhari ya soko lina shughuli nyingi. Vibanda vimepangwa kando ya barabara, huku watu na magari yakipita kwa wingi. Ni soko la kawaida la nje katika mji.

Vifaa vya rangi mbali mbali vilivyoning'inizwa upande wa kushoto, huku bidhaa za mikono kama vikapu vya majani, maganda ya malenge yaliyotobolewa, na vinyago vya mbao, vikiwa vimepangwa kwenye meza ardhini.

Soko la nje lililojaa watu linaonyesha shughuli nyingi za kila siku. Miavuli ya rangi mbali mbali imetandazwa juu ya vibanda vya wauzaji ambavyo vinaonekana kuuza bidhaa mbali mbali haswaa matunda na mboga

Jengo kubwa lenye paa la bati lenye umbo la upinde linaonekana. Ndani yake kuna watu wengi walalao kwenye magodoro, wamefunikwa na mablanketi nyekundu. Mahali hapa panaweza kuwa makazi ya muda au kituo cha wakimbizi.

Soko la mitumba linaonekana likiwa na rundo la nguo za aina mbalimbali. Rangi tofauti za nguo ikiwemo machungwa, kijani na nyeupe zimechanganyika. Watu wanaonekana wakichagua nguo kwa umakini.

Duka la nje linauza bidhaa za mapambo. Mkufu wa shanga na vikuku vilivyotengenezwa kwa mikono vimepamba banda hili. Mapambo ya rangi mbalimbali yametundikwa yakivutia macho. Miale ya jua imerangia bidhaa zinazong'aa zikionyesha fundi wa wachuuzi.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa bidhaa mbalimbali , karoti chungu nzima zimepangwa kwa uangalifu mbele, nyuma rundo la mboga na matunda linaunda mandhari ya rangi watu wanapita kati ya vibanda wakichagua mahitaji yao.

Mkokoteni wa kuuza vitafunio umesimama barabarani chini ya mwavuli wa samawati. Inaonekana kama duka dogo la simu. Magari yameegeshwa karibu. Hali ya biashara ndogo inaonekana ikichangamka. Mauzo ya vyakula vya mitaani yanaendelea.

Jikoni la kisasa lina makabati ya rangi ya kijivu, na sehemu ya kazi nyeupe. Tanuri na oveni zimejengwa ndani ya ukuta. Taa za kisasa zinaning'inia juu ya kisawa cha jikoni.

Jengo refu la ghorofa nyingi, liko chini ya ujenzi, kukiwa na nguzo za kuta za saruji. Dirisha na milango bado hazijawekwa, zikifanya nafasi nyeusi tupu.

Majengo marefu yanajengwa jijini yakionesha maendeleo ya ujenzi. Jengo moja la kijani linasimama likivutia macho. Anga ina mawingu mepesi. Hali ya ujenzi inaendelea kwa kasi,

Majengo marefu yenye paa la samati yamesimama chini ya mawingu meupe. Uzio wa mabati kavu viko mbele vikionyesha utofauti kati ya ujenzi upya na mzaingira asilia.

Nyumba kubwa ya kifahari ina paa jekundu. Kuta zake ni nyeupe na ina madirisha meusi. Kuna ua wa kijani kibichi mbele. Ni makazi mazuri yanayoashiria utulivu.

Nyumba kubwa lina ghorofa moja na lango la chuma. Kuta za ua zimejengwa kwa matofali. Sehemu ya maegesho ina vigae vya kupendeza. Miti na mimea huongeza uzuri wa mazingira. Ni mazingira ya kisasa na salama.

Jengo la kisasa la makazi, lina maduka chini. Sakafu za juu zina balkoni na madirisha mengi. Ishara ya M4 Apartments inaonekana wazi juu. Hapa kuna biashara na makazi.

Kiwanja kisicho kuwa na majengo kimezungukwa na majengo ya ghorofa mengine yakiwa yamekamilika na mengine yakiwa chini ya ujenzi. Mimea michache na miti midogo inaonekana katikati ya kiwanja.

Nyumba yenye bustani ndogo imepambwa kwa miti na mimea, ya kijani kibichi. Ukuta wa maua uliokatwa vizuri, unaongeza uzuri wa mazingira. Ni mahali tulivu panapofaa kwa makazi ya familia.

Majengo mawili ya ghorofa yamejengwa karibu na uzio wa mabati chakavu. Moja lina milia ya samawati na jingine la manjano na kahawia. Anga lina mawingu meupe.

Jengo refu la kisasa limesimama likionesha usanifu wa kipekee. Linachanganya glasi na sehemu za rangi ya kahawia. Juu yake kuna ishara yenye maandishi yasiyo onekana vizuri. Nyasi ndefu zimeota mbele na anga la samawati linaonekana wazi.

Mandhari ya ardhi kame na nyasi kavu yamefichua ujirani wa makazi na miundombinu. Nguzo za simiti zilizopigwa fensi zinaashiria mpaka wa shamba. Mnara mrefu wa mawasiliano unaonekana upande wa kushoto, huku anga la samawati likiwa na mawingu machache.

Nyumba za kisasa zimejengwa kwa usanifu wa kufutia zina mlango za chuma na ukuta zenye mawe ya mapambo. Miti inatoa kivuli mbele ya jengo kuu. Nyumba hizi zinatumiwa kama makazi.

Jengo refu la ghorofa limepakwa rangi ya kijani kibichi na lina madirisha mengi yenye fremu za chuma. Juu ya jengo kuna ishara kubwa yenye maandishi. Anga la samawati lisilo na mawingu linaonekana.

Majengo ya kisasa ya gorofa yamejengwa kwa mtindo wa kuvutia, huku baadhi yakiwa yamekamilika na mengine yakiwa bado yanaendelea kujengwa. Wajenzi wanaonekana wakifanya kazi kwenye miundo mipya.

Mbele ya jengo refu, bango jekundu linatangaza nafasi za ofisi za kupangisha. Namba za simu za mawasiliano zimeorodheshwa waziwazi. Ukuta wa mawe uliopambwa kwa jina The Priory unatoa mguso wa kipekee kwa eneo.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili imesimama chini ya anga safi. Lina balkoni maridadi na sehemu ya kuegesha gari. Rangi za kahawia zinapendeza macho. Uzio wa chuma umewekwa mbele.

Majengo marefu ya kisasa yenye madirisha mengi yamejengwa kwa mtindo wa kipekee. Rangi nyekundu na nyeupe zimetumika, zikipamba kuta za mawe. Jua linang'aa likiangazia baadhi ya sehemu, na mimea inaonekana mbele.

Jengo refu la ghorofa nyingi liko kando ya bwawa la kuogelea. Eneo la nje limepambwa kwa nyasi bandia, miti na vichaka likionyesha mazingira tulivu na ya kisasa.

Jengo refu la ghorofa linasimama chini ya anga ya samawati iliyo wazi. Kuta zake za kijivu zimepambwa na madirisha mengi. Ukuta wa matofali umelala upande ukitoa mpaka wa eneo hilo. Jengo jipya linajengwa katika mazingira ya mijini.

Jengo la kisasa lenye rangi ya krimu limesimama kwa ardhi likiwa na madirisha mengi na mabalikoni kwenye kila ghorofa. Ubao wa matangazo wenye maandishi to let umewekwa upande wa kulia ukiashiria nafasi ya makazi inapatikana kwa wapangaji.

Jengo refu la ghorofa mbili, limepakwa rangi ya samawati na nyeupe. Chini kuna maduka kadhaa yaliyowazi, yakiuza bidhaa mbalimbali. Sakafu ya juu ina madirisha makubwa na milango ya samawati. Jengo hili linasimama karibu na barabara yenye vumbi.

Jengo la ghorofa limejengwa kwa mawe na zege likiwa na nguzo nyekundu zilizoangaziwa juu, dirisha za mstatili zimepangwa kwa mpangilio Kila ghorofa na bango kubwa juu linaonyesha maandishi meupe Don Pearl hostels .

Mtaa wa makazi ya kifahari una nyumba za kisasa zilizopangwa kwa safu. Kila nyumba ina uzio wake na lango la chuma. Barabara iliyojengwa kwa mawe ya rangi nyekundu inapita katikati.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa inaonekana maridadi ikiwa na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha. Paa la vigae na kuta za rangi ya dhahabu inatoa mwonekano wa kuvutia. Mbele kuna eneo kubwa la kuegesha magari na bustani ndogo.

Duka la kuuza samaki limepangwa vizuri na bidhaa mpya. Majokofu yana samaki za aina mbali mbali , yakiwa yamepangwa vizuri. Mabango yenye habari kuhusu uvivu wa ndani yametundikwa. Usafi na mpangilio mzuri , vinaonekana wazi. Biashara ya samaki inaendelea.

Jengo la duka kubwa la Quickmart linaonekana wazi, likiwa na ishara nyekundu zinazosomeka, Quickmart na fresh and easy . Chini kuna ishara ya cafe . Jengo lina madirisha makubwa na rangi nyeusi, likiashiria biashara kubwa.

Sehemu ya jibini na vyakula vingine, imepangwa vizuri dukani. Kuna ishara kubwa inayoonesha jibini kutoka nje, ikionesha aina mbali mbali za jibini. Chini yake, picha ya vyakula vingine vimebandikwa, ikiwemo mazeituni.

Wateja wanatembea katika duka kubwa la rejareja, wakipita kati ya rafu zenye bidhaa mbalimbali. Sehemu ya matunda na mboga imejaa bidhaa safi, huku sehemu ya jibini ikiwa na chaguo tofauti zilizopangwa vizuri. Mwangaza kutoka juu unaangazia nafasi hiyo.

Rafulu za bidhaa zimejaa kwenye duka kubwa zikionyesha bidhaa mbali mbali za kusafisha na za nyumbani. Bidhaa zimepangwa vizuri zikionyesha aina nyingi za chaguo kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali, rafu ndefu zimejaa bidhaa za kila aina. Wateja wanatembea na toroli zao, wakichagua bidhaa wanazohitaji. Eneo linaonekana safi, na limewekwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, wateja wanatembea kati ya sehemu tofauti. Mabango ya meat na fish yanaonekana wazi yakionyesha maeneo ya bidhaa. Taa angavu zimewashwa juu zikionyesha bidhaa safi.

Duka kubwa linaonesha bidhaa mbali mbali, zikiwemo nafaka zilizopangwa kwenye vikapu na bidhaa za kuoka. Sehemu ya nyama, inaonekana kwa mbali. Wateja wanatembea wakifanya manunuzi yao.

Roshani ya nyama zimejaa aina mbali mbali za nyama safi. Vipande vilivyo katwa kwa ustadi vimepangwa vizuri vikiwa tayari kwa wateja. Bidhaa hizi zinapatikana katika duka kubwa la nyama zikionyesha ubora na usafi.

Rafu za duka kuu limejaa bidhaa mbalimbali zikionyesha mpangilio nadhifu. Wateja wanatembea kati ya njia wakijaza toroli zao. Mwangaza wa kutosha unajaza nafasi hii ya kisasa.

Makorido ya maduka makuu yamejaa maduka mbalimbali zikiwemo maziwa, unga na bidhaa zingine muhimu za nyumbani. Zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu zikitoa urahisi wa wateja kuchagua mahitaji yao ya kila siku.

Ndani ya duka la kisasa la mboga limejaa matunda na mboga safi yaliyopangwa vizuri katika masanduku ya mbao. Bidhaa zinaonekana za kuvutia, zikionesha ubora na uchaguzi mpana.

Duka kubwa la kisasa lina bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Sehemu ya nafaka na kunde inaonekana wazi kushoto. Wateja wanapita katikati ya njia pana.

Bidhaa mpya za bustani, zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu za kijani kibichi. Karoti, machungwa, vitunguu na tangawizi zinaonekana zikivutia jicho. Mboga za majani zimewekwa chini zikionyesha wingi wa mazao safi kwa wateja.

Mafuko ya gunia yamepangwa kwenye rafu, kila moja ikiwa na vyombo vya plastiki vya kuchotea bidhaa. Yamejazwa na aina mbalimbali za nafaka, viungo na bidhaa vingine. Baadhi ya miifuko ina lebo za bei na maelezo ya bidhaa.

Juu ya rafu ndefu sokoni, kuna vinywaji vingi baridi. Aina mbali mbali za soda, juisi, na vinywaji vingine vimewekwa kwa mpangilio mzuri. Rangi za chupa zinavutia macho. Hii inaonekana kua sehemu ya friji kubwa.

Racki za maduka zimejaa chupa mbalimbali za vinywaji vikali. Aina nyingi za mvinyo na pombe kali zimepangwa vizuri. Mapamb machache ya sherehe yanaonekana pembeni. Hii ni duka la vileo kuonyesha uchaguzi mpana wa bidhaa.

Mteja ananunua bidhaa katika duka kubwa la rejareja, akisukuma toroli mbele ya rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Sehemu ya nyumba inaonyesha bango lenye maandishi, clothing ,likielekeza eneo la mavazi.